Hii ni kliniki ya meno. Mfanyakazi aliyevalia mavazi ya matibabu anafanya kazi karibu na kiti cha yule mgonjwa ambaye amelala. Anaonekana akimulikiwa na msaidizi wake.